Mwanamme amevaa koti jeupe la mahabara. Akiongea na watu wengine watatu. Wamesimama karibu na meza iliyojaa vyombo vya mahabara na maziwa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zikiwa zimebandikwa kwenye mashina yake, zimepangwa kwa mpangilio. Kila ndizi bado haijakomaa, ikiwa na rangi ya kijani.

Mwanaume amevaa fulana ya samawati na kofia ya samawati amesimama kwenye shamba la migomba akiashiria mkungu mkubwa wa ndizi, nusu ya ndizi ni za manjano.

Safu ndefu za miti ya ndizi zimelala kwa mpangilio mzuri , majani ya miti hii ina rangi ya kijani kibichi , mashina ya miti na manene na ya imara.

Mwanaume anayetabasamu ameshika mkononi kishada kikubwa cha ndizi, amevaa fulana nyeusi, mbele yake kuna ndizi nyingi zilizo tundikwa, nyuma yake kuna magari na majengo.

Mkononi mwa mtu kuna ndizi nyingi. Hizi zimefungwa pamoja kwenye kishada. Baadhi ya ndizi zina rangi ya manjano na zingine zina rangi ya kijani. Hali hii inaonyesha kuwa ndizi vimeiva na zingine bado.

Hiki ni chombo kilicho na rangi ya fedha ndani yake kuna kitu kinachofanana na jibini la ini au mgando kuna sehemu inayo ng'aa kama maji au mafuta.

Mwanaume huyu amesimama Ndani ya maabara, amevaa koti jeupe, anashika vifaa vya kupima, mbele yake Kuna vikombe vindogo vya plastiki.

Mwanamke anamwangalia ngo'mbe. amevaa nguo ya rangi ya gwadi na skati ya rangi nyeusi. anashika bomba refu ra kijanii lenye maji.

Watu kadhaa wamejikusanya wakihudumia wateja, mikungu mingi ya ndizi imepangwa kwa utaratibu ikisuburi kuuzwa. Ndizi hizi zina rangi ya manjano.

Kikapu kimetengenezwa kwa nyuzi zilizosokotwa kwa ustadi . Ndani ya kikapu kuna kitu cheupe ambacho kinaonekana kama unga au jibini laini . Rangi ya kikapu ni ya kahawia.

Ndizi nyingi za rangi ya kijani zimepambgwa kwa uangalifu kwenye udongo. Ndizi hizi zimekatwa kutoka kwenye mti na bado zimetulia pamoja kwenye mkungu. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuanza kuiva.

Ndizi mbichi za kijani kimbichi zimening'inia kwenye mti, zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kimbichi . Ndizi hizi ni nyingi na zimebanana.

Mtu huyu amesimama katikati ya shamba la ndizi. Amevalia shati nyekundu, suruali nyeupe na kofia nyekundu. Mkono wake mmoja umewekwa kiunoni.

Watu watatu wako kwenye chumba chenye ukuta za rangi ya njano, wote wamevalia kofia nyeupe za nywele, koti nyeupe za mahabara na buti nyeupe ndefu.

Katika ardhi yenye rutuba nyekundu mimea ya ndizi na machani makubwa yameota vizuri katika mazingira haya.

Mkono wa mtu mmoja unashika kipande cha ndizi kilicho menywa kando yake kuna maganda ya ndizi na vipande vingine vya ndizi bado havijamenywa ndizi hizo zinaonekana kuwa ni za kupikwa.

Mgomba hiu wa ndizi mbichi unaninginia kwenye mti. Ndizi zimeungana kwa pamoja zikiwa bado hazija komaa. Majani ya mti yanaonekana juu yake yakizikinga.

Mazao ya kijani kibichi yanaonekana hapa, ni ndizi za kawaida zinazotumika kama chakula kikuu katika maeneo mengi ya kiafrika, mikono mingi ya ndizi imeandaliwa kwa ajili ya soko.

Mifugo inakamilishwa, maziwa yanatoka kwenye chuchu za ng'ombe. Mtu amevaa glavu na anatumia mashina kukamua ng'ombe.

Mashamba ya migomba yanaonekana yamepandwa ndani ya hema. migomba hii ina majani makubwa, marefu na mapana. Kuna miti mingi ya ndizi ndani ya shamba.

Huu ni ufugaji. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na eneo la kufugia ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwa uangalifu. Mwanaume mmoja amevalia sweta la milia.

Hili ni eneo la biashara la ndizi. Kuna wanawake wawili wameketi katikati na wanazungukwa na viganda vingi vya ndizi mbichi. Viganda hivi vimetawanyika ardhini na vimekatwa kwenye mti yake

Tunamshuhudia mazingira ya ufugaji , mwanamme mmoja amevalia fulana ya samawati na amesimama karibu na ngombe kadhaa akiwatunza. Ngombe hawa wanakaa chini ya banda la bunda lililotengenezwa Kwa mti.

Mwendeshaji pikipiki akiwa amebeba mitungi mikubwa ya maziwa . Mitungi hiyo niya fedha na ameifunga na kamba . Pikipiki ina nambari ya usajili ,kuna magari mengine yanayoonekana kwa umbali .

Wanawake watatu wakivaa nguo za kitamafuni. Wameketi na kusimama wakiandaa chakula au kinywaji. Mbele yao kuna mabakuli mingi.

Ndizi mbili zilizooza, zimewekwa kwenye meza. Ndizi hizi, zina rangi ya manjano na ngozi yake, ina mistari ya rangi ya kahawia. Ndizi ndefu ina rangi ya kahawia.

Huu ni mkungu wa ndizi unaonyesha ukomavu na utamu, mkungu hui Una ndizi nyingi zilizopangwa vizuri . Kila ndizi ina rangi ya njano iliyokomaa ikionyesha ziko tayari kuliwa.

Watu watatu wako shambani la migomba. Mmoja amepiga magoti chini na wengine wamesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi. Majani ya ndizi yametandazwa ardhini.

Hili ni ganda la ndizi. Zimekuwa na rangi ya manjano ambayo inaashiria kukomaa. Mti wa ndizi bado upo juu.

Watu kadhaa, wanashughulikia na miche ya ndizi. Wanapanda na kuhudumia. Mtu mmoja ameinama na anashika mti. Mwingine yuko nyuma akitumia jembe.

Kikundi cha wataalamu kinatazama mwanamke aliyevaa fulana ya waridi na kofia nyeupe. Mwanamke huyo anawafundisha jambo. Yeye anashika kifaa chenye ncha ndefu.

Mwanamume amesimama karibu na ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe anamkamua maziwa amesimama akiwa amevalia fulana nyeupe na buti nyeupe za mpira.

Ng'ombe mweusi anasimama karibu na mti. Amefungwa kwa kamba. Ngozi yake, ina vinundu vingi vya vidonda. Ng'ombe anaonekana dhaifu.

Katika banda la ng'ombe mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye viungo vya maziwa ya ng'ombe. Maziwa yanatiririka kupitia mabomba ya samawati na kufika kwenye mtungi wa chuma.

Mtu mmoja amesimama karibu na mti wa ndizi akiushika mkungu mkubwa wa matunda ambayo hayajaiva , ametumia mkono mmoja kushika mkungu akiwa ameinua kichwa kumwangalia.

Hawa ni ndama wawili wamelala chini, wamefunikwana madoa meusi na meupe. Wamelala kwa starehe chini ya jua . Sehemu hii inaonekana kama shamba ka kuchungia.

Safu ya miche midogo ya gesi, imepangwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki, miche inaonekana kuwa na afya njema, na ina majani makubwa ya kijani kibichi.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi, ambazo zimeshikilia kwa miti. Majani ya mti huo yanaonekana vizuri. Ndizi zimeundwa mikono miwili miwili.

Banda la ufugaji wa ng'ombe wa kisasa limeundwa kwa mipangilio bora ya kilio cha zamani mifugo hii ng'ombe wa maziwa ina madoa meusi na meupe yenye utofauti wa rangi ya kipekee.

Mwanaume mwenye shati la rangi kijivu na koti jeusi la ngozi anashikilia mtungi mkubwa wa maziwa. Mwanaume anaonekana anatabasamu na ana furaha na kazi yake.

Ng'ombe watatu wadogo wamesimama kwenye zizi lenye udongo mweusi. Wawili wako mbele na mmoja anatazama upande wa kulia. Wote ni weusi na weupe.

Kuna maindi mengi yaliokauka na yameunganishwa kwenye kamba, mahindi haya yamenyongolea, mahindi yametundikwa juu ya ukuta wa mbao, ukuta, una rangi ya kahawia.

Mwanamke huyu anasimama karibu na rundo la ndizi anatabasamu na amesimama kando ya masanduku huku akishikilia mkono wake mmoja kwenye shina la ndizi.

Mtu mmoja amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Ana shati jeusi na mbele yake kuna ndizi zilizoiva za njano na mbichi za kijani.

Wanawake kadhaa wamesimama wakiwa wameshikilia trei kubwa zenye vyakula, na sufuria kubwa kila mmoja wao anatoa chakula kutoka kwenye sufuria na kukipanga kwenye bakuli ndogo.

Mwanamke amevaa koti la samawati, barakoa nyeusi, glavu nyeupe na buti nyeupe ndefu, amevaa kitambaa cheupe kichwani, anamimina maji kutoka kwenye chombo kidogo cha plastiki kwenye mkembe mkubwa wa chuma.

Eneo hili linajivunia mimea na miti mingi. Kuna migomba inayojitokeza waziwazi ikiwa na majani makubwa yanayoelekeza juu. Sehemu fulani ya ardhi imegeuzwa na kuwekwa wazi ikionyesha udongo mwekundu,.

Mkulima huyu amevalia shati la samawati, kofia nyeupe na miwani. Anatabasamu huku mikono yake ikishika shina la mti wa ndizi.

Kuna ng'ombe mweusi na mweupe amefungwa akila chakula chake ndani ya zizi. Mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa na chuchu zake ikitekeleza kazi yake kwa umakini.

Shamba la ndizi linaonekana vizuri kuna ndizi nyingi na bado haijaiva ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na zinaninginia kwenye miti.

Mwanamke anafanya utafiti, amevalia kofia nyeupe na koti la maabara jeupe. Anashikilia chombo cha kioo chenye maji meupe ndani. Kwa uangalifu anaongeza tone la maji mengine kutoka kwa chupa ndogo.

Ng'ombe kadhaa wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wanakula nyasi ndani ya zizi lenye paa la bati. Ng'ombe hawa wamefungiwa vichwa vyao kwenye uzio wa chuma.

Hapa kuna migomba yenye majani makubwa, mengine yakiwa yamekauka. Majani yaliokauka yana rangi ya manjano na kahawia yakiwa yamening'inia chini.

Hili ni soko la mazao, ambapo bidhaa zinauzwa. Kuna mikungu mingi ya ndizi bado ikiwa na rangi ya kijani kibichi . Ndizi hizi zimewekwa chini zikijaza eneo lote.

Mwanamme na mwanamke wanamimina maji kutoka kwenye mtungi wakidhani kuingia kwenye chombo kikubwa cha rangi ya fedha. Wanafanya kazi karibu na mlango wa nyumba. Mwanamme amevaa kofia ya kijivu.

Mwanamme amevalia kofia na koti jeupe. Anaingiza maziwa kutoka kwenye mtungi wa chuma. Maziwa hayo yanatiririka kwenye tanki kubwa la chuma.

Mikungu ya ndizi mbichi ya rangi ya kijani kibichi imetundikwa kwenye mti, baadhi ya ndizi hizi zina madoa meusi meusi ishara kuwa zimeanza kuiva.

Shamba la mahindi linaonekana kwa umbali. Mahindi yote yamekauka na majani yana rangi ya kahawia. Ardhi inaonekana kuwa kavu.

Wafanyikazi wawili wote wakiwa wamevaa kofia nyekundu wanamimina maziwa kutoka kwenye mitungi ya chuma kwenda kwenye mashine. Wamesimama mbele ya mitungi mingine mingi iliyojaa maziwa .

Shamba hili linaonekana lina miti ya migomba. Baadhi ya migomba bado ni midogo na mingine imekua. Udongo ni mwekundu na mawingu ni meupe.

Bustani nzuri ya mazao ya kitropiki inaonyesha utajiri wa mazingira ya mvua nyingi. Mimea ya ndizi, imetoa vizuri katika ardhi yenye rutuba kubwa.

Haya ni mashamba ya migomba yaliyolimwa vizuri. Udongo wake mwekundu umetengenezwa kuwa matuta ya mianya kati ya mimea. Migomba ina majani mapana na imara.

Kuna bakuli la glasi ambalo limejaa kitu cheupe. Kitu hiki kinaonekana kama maziwa ya mgando. Bakuli ina umbo la mviringo na imejaa hadi karibu na ukingo.

Mkulima mwanamke amevalia koti la rangi ya chungwa na sketi ya kitambaa yenye mistari ya rangi ya samawati na waridi ameketi chini. Mkulima anakamua ng'ombe wa rangi ya kahawia.

Makundi ya ng'ombe weusi na weupe wanashiriki mlo wa nyasi, hifadhi ya malisho yao inaonekana kama tairi kubwa la trekta, majengo yenye paa za bati yanaonekana nyuma yao.

Mukulima amevalia shati la rangi ya waridi, suruali ya kijivu, buti nyeusi, na kofia nyeupe na samawati. Mkulima anakamua ngombe mkubwa mweusi na mweupe.

Mkungu huu wa ndizi imefungwa na mfuko wa plastiki ya samawati. Ndizi hizi bado ni mbichi na zimeshikana pamoja. Huu ni mkungu wa ndizi ukiendelezwa shambani.

Mwanamme amevaa koti ya manjano na kofia ya manjano. Mwanamme ananyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, mwanamme huyu ameevaa glavu nyekundu na barakoa nyeupe.

Huu ni mkungu mrefu na mnene wa ndizi mbichi uliojifunga. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi. Zimeshika kwenye mti wake, kuna majani makubwa.

Wanawake wawili, mmoja akiwa na mtoto mgogoni, wanapokea ndizi mbichi. Wamevalia mavazi ya kitamaduni na vitambaa vichwani.

Watoto wawili wa ng'ombe, wenye rangi ya kahawia, wamesimama kwenye njia, wanaonekana wamefunga macho. Njia yao imetengenezwa kwa saruji na imebeba matope mengi.

Huu ni mkunga wa ndizi mbichi bado hazijapevuka. Zina rangi ya kijani kibichi. Ndizi zingine zimefichwa ndani ya majani mapana ya mti. Miti ya migomba imefunikwa na udongo mwekundu.

Hii ni shughuli muhimu ya ukamuaji maziwa wafugali wamepanga ng'ombe kadhaa eneo maalum moja wao anatumia masihine maalum ya kukamua maziwa. Ng'ombe hao wamesimama.

Mkulima amevalia suti ya kijani na anakamua ng'ombe. Ameketi kando ya ng'ombe na chupa jeupe cha kukusanya maziwa.Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma yake.

Mwanamke amesimama karibu na mkungu wa ndizi mkubwa. Nguo zake juu ni nyeupe na za chini zina milia . Ameshika mkungu wa ndizi kwa mkono.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la mahindi amevalia kofia iliyotengenezwa kwa uzi. Anashika mhindi mmoja mkononi akionyesha jinzi ulivyoiva .

Mwanamke ameketi karibu na ng'ombe . Amevaa suruali ya samawati na amejifunika na shuka ya samawati yenye miraba. Anamkamua ng'ombe na kushika mtungi.

Mwanamke mmoja amesimama karibu na shamba la ndizi , amevaa fulana nyeusi na sketi ya ghaki, ameangalia chini na ameshika mkono moja kifuani . Kuna mime mingi ya ndizi yenye majani makubwa na mabichi.

Mstari mrefu wa miti ya ndizi unaonekana umepangwa kwa mpanglio mzuri. Baadhi ya miti ina ndizi zilizoiva na ndizi bado zikiwa changa. Ndizi hizo zinaonekana kuwa na rangi ya kijani.

Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki. Pikipiki hii ina trela iliyobeba mkebe kadhaa wa maziwa. Mwanamme mmoja maevalia shati la kahawia.

Haya ni magungu matatu ya ndizi za kijani kibichi. Zimepangwa kwa utaratibu na zimefunikwa vizuri. Kuna ndizi chache za manjano juu ya magungu ya katikati.

Mchungaji anasimama mbele ya ngombe a amevalia shati la samawati na suruali ndefu , ngombe hawa amewafunga Kwa nyuso za ngao. Ngombe Wana rangi ya kahawia na nyeupe

Mkono wa mwanaume unashika ndizi ulio menywa, ndizi ina rangi ya manjano iliyo kolea na upande wake unaoneka umetembwa vipande viwili. Ngozi ya ndizi imekaa nyuma ya mkono.

Eneo lenye miti mingi linaonekana likiwa na miti ya migomba. Paa la chuma la bati linaonekana likiwa limefungwa karibu na miti. Kuna sehemu ya nyasi ambayo imekatika.

Mkulima amevaa shati la samawati na anashika mkungu. kubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva . Majani makubwa ya kijani ya migomba yamefunika mmkwa jua, anaonekana akipanga kuvuna matunda mazuri.

Katika mandhari haya tunashuhudia shughuli ya usafirishaji maziwa , kijana mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyojaa vyombo vikubwa vya alumini. Vyombo hivo vimefungwa kwa uangalifu nyuma ya chombo hicho cha usafiri.

Mavuno ya mahindi yamekusanywa ardhini. Mtu anashikilia gunzi la mahindi mkononi. Magunzi mengine yametapakaa kila mahali.